Mfumo wa kilimo cha kisasa wa kutumia mabomba ya plastiki kama sehemu ya kupandia mimea unaofanana na mfumo wa hydroponics au container gardening . Kwenye bomba kuna viriba vidogo vya plastiki vyenye mchanga na miche midogo ya mimea tofauti.

Mfumo wa bustani ya umwagiliaji wa mvuke katika bustani ndogo au ya nyumba. Mfumo huu hutumia mabomba madogo yanayotiririsha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Mtu akichimbua vitunguu vikubwa vya rangi ya zambarau au nyekundu. Vitunguu hivi vimekusanywa kwa wingi, huenda ni kwenye shamba au eneo la mauzo. Vitunguu ni zao la kilimo maarufu ambalo hutumika kama viungo muhimu katika kupika na kuongeza ladha katika chakula.

Shamba hili kila kitu kimenawiri kwa mwonekano wao na pia rangi yao ya kijani kibichi yanaonyesha kuwa mavuno yatakuwa ya kupendeza. Mahindi yale yamekomaa vizuri. Kuna mkuliwa ambaye anatazama kazi yake na kufurahia.

Hapa ni shambani. Kwenye shamba hili kumepandwa nyanya. Nyanya zenyewe zimechanganyika ndogo na kubwa. Kuna nyanya ambazo ni mbichi na zingine zimeiva . Nyanya ambazo ni mbichi zina rangi ya kijani kibichi na nyanya zilizoiva ni nyekundu.

Shamba lililopangwa kwa mpangilio mzuri ambapo mistari ya maji ya kumwagilia kwa njia ya matone imewekwa. Mfumo huu unasaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Shamba lenye mimea midogo inayopandwa kwa mistari miwili upande wa bomba la umwagiliaji wa matone. Mfumo huu wa umwagiliaji unatumia mabomba madogo yenye mashimo madogo yanayotiririsha maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililopangwa kwa njia ya mistari, jambo linaloashiria maandalizi ya kilimo. Mstari wa katikati unaonyesha mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya kufuza, unaotumika kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuokoa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa mto au flood irrigation ambapo maji yanatiririka kwenye shamba kwa njia ya maji kujaa kwenye mabonde yaliyopangwa kwa mistari. Huu ni mfumo wa zamani wa umwagiliaji ambapo maji hulazwa kwenye shamba hadi yaje kufunika mimea au mizizi yake kwa muda mfupi kisha yanaruhusiwa kuingia kwenye ardhi.

Mfumo wa umwagiliaji unaotiririsha maji kwa njia ya mabomba madogo madogo kwenye bustani yenye mimea. Maji yanatiririka kidogo kidogo kutoka kwenye bomba moja ili kumwagilia mimea moja kwa moja mizizi. Hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Kuna mifereji ambazo zimewekwa kwenye mchanga za kusambaza maji kwenye mmea. Mifereji zile zimepangwa kwa mpangilio maalum. Kwenye shamba hili kuna mimea kama sukula wiki ambazo zimenawiri kweli kweli. Kando huko kuna miti mingi.

Hapa ni shambani kumepandwa mboga. Mchanga eneywa ni wa kupanda. Kuna mifereji ambazo zimewekwa chini na zinanyunyuzia mboga zile maji ili zisikauke, huko mbele kuna watu watatu wanazitazama zinavyonawiri.